Wanafunzi mbalimbali wameketi darasani, wakiwa wamekalia madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao wakipata huduma ya elimu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakionesha ufanisi wa kutumia vyereani kushona nguo, wageni wakitizama ujuzi huo kwa furaha.

Elimu ya watu wazima iliyowakusanya wanafunzi waliokaa kwenye viti, wanaomsikiliza mwalimu darasani aliyekaa katikati yao.

Darasa likiwa na wanafunzi wadogo wa shule ya msingi. Wakikaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na kusikiliza mafundisho na maelekezo kutoka kwa mwalimu aliyezungukwa nyuma na ubao wa rangi nyeusi.

Shule ye sekondari iliyokuwa na madarasa nane yenye milango na madirisha, yaliyotengenezwa kwa mbao kwa nje ikiwa na vizimba kadhaa yenye mandhari ya miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa wamevaa sare hizo kwa mashati meupe, masweta mekundu, sketi ya bluu; wakiwa wamekaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao ya rangi ya kahawia.

Wanafunzi mbalimbali, wameketi darasani, wakimsikiliza mwalimu akitoa mafunzo, wakiwa darasani, lililopendeza kwa rangi nyeupe na kahawia.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa darasani na kumsikiliza mhadhiri akiwa anatoa elimu, akitumia vifaa vya kisasa venye ung'aavu kama runinga.

Wanafunzi wameketi darasani kwenye madawati ya kisasa na kumsikiliza mhadhiri ,akitoa mafunzo wakizungukwa kwa vioo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kiume kwa wakike, wakiwa wamevaa barakoa za rangi mbalimbali, wengine ya bluu na kumsikiliza mhadhiri, akitoa elimu ambaye amesimama mbele yao.

Wanafunzi waliokaa darasani kwenye madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao na chuma, wakisikiliza mhadhiri akitoa elimu kwa kutumia runinga na angamizi bebeshi.

Wanafunzi wa kiume kwa wakike wakikaa katika dawati lenye rangi ya kijani wakiwa na mjadala maalumu, wakitumia ngamizi bebeshi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wamekaa kwenye dawati lenye mandhari ya kijani kibichi, wakifanya mazungumzo.

Wanafunzi saba wa kiume na wa kike wa chuo kikuu, wakisikiliza maelekezo kutoka kwa muhadhiri.

Wanafunzi wa kike wakivaa makoti ya rangi ya bluu na miwani inayopitisha mwanga, wakifanya zoezi la kuchomelea chuma kwa moto wa gesi.

Wanafunzi wakiwa darasani wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao. Wamevalia makoti yenye rangi ya bluu, wakifanya kazi mbalimbali zenye mfumo wa kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa maabara na kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme huku wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu.